Kuna chupa nne nyeupe za dawa zimepangwa mezani. Tatu kati ya hizo zina vidonge vya rangi tofauti. Chupa ya nne ina vidonge vya mviringo mekundu vilivyo katika umbo la capsuli . Kila dawa ina matumizi yake maalum kulingana na mahitaji ya mgonjwa.

Muuguzi aliyevaa sare la blue anamchanja mtoto kwenye paja kwa sindano. Mwanamke mmoja mwenye koti la ngozi anamshikilia mtoto kwa upole. Mtoto ameketi kwenye mapaja ya mama yake wakati wa chanjo.

Chupa ya glasi ina unga ya matibabu. Kifungashio kina maandishi yanayoelekeza matumizi na sindano moja itajazwa tayari na maji maji ya kutibu.

Wanawake wawili wamesimama karibu na gari la kibinafsi lenye rangi ya kungaa. Wote wawili wamevaa barakoa kufinika midomo na mapua. Mikononi mwao kuna glavu za kujikinga na maambukizi.

Watoto wanatabasamu kwa furaha wakiwa chini ya miti. Mikono yao imejaa matope baada ya kucheza. Wanaonyesha mikono yao kwa kujivunia uchafu huo wa michezo.

Magari yanapita katikati ya maji mengi yanayoonekana kama mafuriko. Magurudumu yao yanakata mawimbi madogo yanaposonga mbele kwa tahadhari. Baadhi ya magari yanasonga polepole ili kuepuka kuharibika.

Watu wawili wanatembea juu ya arthi kavu iisiyo na majani. Nyuma yao Kuna ng'ombe aliye kufu kutokana na ukame mkali. Eneo lote linaonekana kuwa jang'wa lenye vumbi na jua Kali. Mti mmoja pekee umesimama mbali ukiwa Hauna majani mengi.

Msitu unateketea kwa moto mkubwa unaoendelea kusambaa kwa kasi. Miti mingi inayoungua ni ile inayotumika kutengeneza dawa za asili. Moshi mzito unapaa angani huko moto ukiendelea kuharibu mazingira.

Mwanaume wa jamii ya kimaasai amekaa chini, amevaa barakoa, muuguzi anampea chanjo kwa sindano ya kinga.

Mtoto ameshikwa vizuri na mama yake kwa mikono ya upole. Muuguzi anamchoma sindano kwenye paja lake. Machozi yametoka na amekunja sura kana kwamba maumivu ya ghafla ambayo hakuyatarajia.

Chupa nyeupe ya dawa ikiwa na maandishi, maneno asilimia mia moja asili yameendikwa kwa herufi kubwa juu ya lebo, kwenye kifunganisho kifungaunishio kuna picha inayoonyesha viungo vya mwili vya binadamu.

Kuna chupa za dawa ya surua na sindano kwa ajili ya chanjo, madaktari watazurura mashule kadhaa ili kuwachanja watoto wengi na wenye umri mdogo.